Hapa tunaona kiongozi wetu rais Daktari William Samoei Ruto wakiongea na wakitembea na jaji mkuu wa judiciary ambaye anaitwa Martha Koome.

Hiki ni nyumba ya huduma senta hii nyumba inasaidia wakenya ili kurahisisha shughuli ambayo wako nayo tunaona watu kwa laini wamesimama na kuna wengine wamekaa chini wakingonja wasaidiwe.

Hawa ni wachezaji wa mpira. Wachezaji hawa wako kiwanjani wakicheza mpira. Wako timu mbili. Timu ambayo wamevaa sare ya nyekundu na timu ambaye imevaa sare nyeupe.

Naona watu hapa wamekaa chini, wakingoja kusaidiwa, hapa ni ile jumba ya serikali iliyojengwa ili upate kusaidia watu kurahisisha kazi kwa wananchi.

Hapa ni huduma Kenya. Huduma Kenya hapa inasaidia watu ama wananchi wa Kenya ili wasaidike bila kupata tatizo yeyote na kurahihisha kazi katika nchi yetu ya Kenya.

Hapa ni Huduma center tunaona kuna watu wamekaa chini wakingoja usaidizi tena kuna wahudumu wanasaidia wanaotaka usaidizi.

Hapa ni kiwanjani. Kiwanja hapa kuna wakimbiaji ambao wanakimbia hapa. Tena watu wamejaa huku kando kando ambao wamekuja kushuhudia na kushangilia.

Hawa ni wachezaji, wachezaji hawa wamevalia sare zenye zinafanna. Wachezaji hawa wamesimama asteaste wakionesha ya kwamba wanataka kuingia kiwanjani kucheza.

Hapa kuna mkusanyiko ya watu, watu hawa wanaonekana kushangilia sana. Inaonekana kuna mchezo inayoendelea katika kiwanja, tunaona wengine wameishikilia bendera ya Kenya.

Hapa Kuna kikundi ya watu, watu hawa wanashangilia au kusherekea wachezaji ambao wako kiwanjani wakicheza mpira.

Huyu ni rais wetu wa jamuhuri wa kenya Daktari William samoe ruto, wakisalimiana na wakibadilishana kitabu na jaji kuu Martha koome.

Mahali hapa ni kiwanjani. Hapa kwa kiwanja naona kuna wachezaji ambao wanacheza mpira. Kiwanjani hapa kuna watu ambao wamekaa chini wakishangilia na kuiangalia mchezo.

Hapa tunaona aliyestaafu aliyekuwa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta akitembea na wanasiasa wenzake. Huyu Uhuru Kenyatta alikuwa kiongozi mkakamavu aliyeleta maendeleo katika nchi yetu ya Kenya.

Mahali hapa naona kuna wachezaji. Wachezaji hawa wako kiwanjani na wamejiandaa vizuri wako tayari kuingia kiwanjani kucheza mpira.

Hawa ni wachezaji ambao wako kiwanjani ,wachezaji hawa wanacheza mpira ya miguu tunaona kuna timu mbili wanapambana katika mchezo huu tena kuna watu wameketi kando yao ili waweze kushangilia.

Hawa ni watu ambao wamekuzanyika mahali fulani, watu hawa inakaa wanashirikia kitu fulani inaendelea katika kiwanjani naona ,tena watu hawa wangine wanakpika picha wakitumia simu yao.

Huyu ni kiongozi mkuu wa jaji mkuu katika serikali yetu ya (kenya) unaona amesimama katikati ya wakili wenzake ili aweze akakula kiapo

Hapa Kwa hii picha inaonyesha chumba ya huduma kenya, chumba hiki ni muhimu kwa wakenya kwa sababu inawarahisishia kwa kutengeneza vitu kama kukata kipande ama kupata satifiketi ya kuzaliwa.

Hapa, kuna rais aliye staafu, Uhuru Kenyatta, tunaona anaongelesha jaji mkuu aliyestaafu, David Maraga, wote wako na masungumso moja kwa moja.

Hawa ni wachezaji wanadada wachezaji hawa wanadada wanashangilia michezo inayoendelea kiwanjani. Wamevalia sare mzuri yenye inafanana ya kupendeza.

Hapa ni huduma Kenya, huduma Kenya kuna watu ambao wamesimama nje ya nyumba hili, ili waipige picha. Watumizi wa huduma Kenya wako na sare ambazo inapendeza sana.

Naiona kiongozi wetu ambaye ni rais wa jamhuri wa Kenya daktari Wiliam Samoei Ruto. Kando yake kuna mpinzani bwana Raila Amollo Odinga. Hapa kuna kitu wanasherehekea na wanaishangilia kwa shangwe kuu.

Naona mkusanyiko wa watu wengi hapa. Hapa inaonekana kuna mkutano fulani ambao watu wameenda ili wapate kuisikiza.

Hawa ni mkusanyiko ya watu, watu hawa wamekaa chini, wengine wamesimama wakishangilia, wengine wanapuliza vuvuzela na firimbi kwa mshangilio kubwa.

Hapa ni ofisi. Ofisi hapa naona kuna wasaidizi ambao wengine wamekaa chini na wengine wamesimama. Wasaidizi hawa wamevalia sare ambayo inafanana. Kuna mwenye anahudumiwa amekaa chini akingoja asaidiwe.

Kuna watu hapa wameketi chini , hapa penye wamekaa wanaandika kitu na inaonekana ya kwamba kuna kitu wanaijaza ili wapeane wapate usaidizi.

Hapa naona wanasiasa wengi sana. Naona mpinzani Raila Amollo Odinga ambao wamesimama na mkusanyiko ya watu. Huyu mpinzani akona jambo fulani ambao anataka kutoa taarifa.

Hapa naona jaji mkuu wa Kenya, ameketi na wakili wake kwa upande wake wa kushoto na kulia. Hapa inaonekana kuna kesi inayoskizwa hapa.

Naona wanasiasa ambao wamekusanyika mahali fulani. Wanasiasa hawa wanakusanyika kwa lengo fulani. Wamevaa nguo yenye inang'ara sana ambao ni rangi ya nyekundu.

Hapa naona jaji mkuu wa nchi yetu ya Kenya, naona anakula kiapo ya kazi yake. kando yake kuna wageni ambao watashirikiana kufanya kazi pamoja.

Huyu ni rais wa jamhuri wa Kenya daktari Wiliam Samoei Ruto, wanaotembea na jaji mkuu wa Kenya. Wanaelekea mahali fulani kwa lengo fulani.

Hawa ni wachezaji tofauti tofauti kutoka timu fulani. Wanaonekana wanasherehekea wamepata ushindi. Wachezaji hawa wanang'ara sana kwa sababu wamevalia sare inayofanana na yenye imeandikwa namba nyuma ya nguo.

Hapa ni kiwanjani. Kiwanja hili ni mahali ambao serekali ilitenga ili panapo wachezaji au mkutano fulani, watu huenda kuifanyia.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa miguu. Wamevalia sare tofauti tofauti ambao imeandikwa nambari nyuma yake. Wachezaji hawa wako uwanjani na inaonekana hapa wanamenyana na timu fulani.

hapa naona rais wetu wa kenya dakitari William Samoi Ruto. Amesimama na jaji mkuu wa kenya na spika wa bunge, wameshikilia vitabu fulani ili waipige picha.

Hapa Ni kiwanja, Kiwanja hiki inaonyesha ni mahali pakuchezea mpira, Naona vijana wanacheza mpira. Na vijana wamevalia sera ya nyekundu Na Kuna vijana wamevalia sera ya nyeupe.

Kuna mtaro hapa iliochimbwa. Hii mtaro iliochimbwa hapa imejaa maji ndani yake. Naiona mchanga mingi iliotolewa ikawekwa juu na kando ya mtaro.

Hawa ni vijana ambao ni wavulana. Vijana hawa wanacheza mpira, inaonekana vijana hawa wako kwa kiwanja na wako tayari kucheza mpira ya mguu.

Kuna watu hapa ambao wameketi wakijatibu kuandika wakijaza makaratasi, wengine wakongoje Kwa hile sehemu ingine , inaonekana Kuna kitu ya maana wanaijaza hii karatasi hili wasaidike.

Hapa Ni Huduma Center, inaonekana Kwa picha ambazo zimeandikwa katika ukutu wa hii nyumba, hapa tunaona watumishi wa Huduma Center wamekaa chini hili wamsadie mwenye alikuwa anataka usaidizi.

Hawa ni wachezaji, Wachezaji hawa wanonekana wako na furaha na wanashikia juu zawadi iliyoonyesha ya kwamba wameshinda. Wanasherehekea humo sana.

Hapa ni huduma kenya, tunaona watu wakitembea kutoka huko ndani kama wamepata usaidizi, tunaona kuna askari apo inje akichunga usalama hapa kwa huduma.

Huyu ni kiongozi akiyekua naibu wa rais wa kenya bwana Gachagua, tunakna amekaa chini na kuna wanasiasa wenzake wamesimama kando yake.

Hawa ni wachezaji ambao wako uwanjani , hawa ni wanadada ambao wanacheza mpira ya kurushiana, naona Kuna timu mbili wanomenyana uliyovalia sare tafauti tafauti kwa kila timu.

Huyu ni jaji mkuu wa Kenya. Jaji mkuu amesimama hapo na ameshika biblia akiinua. Ukionyesha ya kwamba anakula kiapo.

Hiki ni certificate ya kuzaliwa, certificate ya kuzaliwa ni muhimu sana na inafaa mtu amchukulie mtoto anapozaliwa. Ni vizuri kuchukua mapema ili usipatikane na wakati imeenda.

Hawa ni wachezaji, wachezaji hawa wanaingia kiwanjani, inaonekana wachezaji hawa wako tayari kuingia kiwanja na kucheza na kumenyana na timu ingine.

Hapa ni ofisi, ofisi hapa imeandikwa hapo juu ya kwamba wanapeana certificate ya kuzaliwa ama certificate ya mtu kama amefariki tunaona mkubwa wao amesimama akiongelesha wafanyikazi ambao wamekaa chini.

Hawa ni vijana ambao wamevalia sare ya kuchezea mpira vijana hawa wamepanda basi ambao wengine wamepanda juu na wengine wamening'inia kwa mlango ya basi. Inaonekana wachezaji hawa wanasherehekea ushindi wa mchezo wao.

Hawa ni wachezaji wachezaji hawa ni ya timu ya Gor mahia , Gor mahia wakona shabiki wengi sana ambao wanashereke timu yao na wanaofurahai.

Hapa ni ofisi, ofisi hapa kuna wahudumu wa wawili ambao wanakaa chini, ofisini hapa inaonyesha ya kwamba ni ofisi inayopeana certificate ya kuzaliwa kwa mtoto ama certificate kama mtu ameaga dunia.

Hawa ni wachezaji wa mpira wachezaji hawa wanakimbia uwanjani wakijiandaa kucheza mpira. Wachezaji hawa wamevalia sare ya kucheza mpira.

Hapa ni kiwanja. Kiwanja hapa inaonyesha kuna mchezo inaendelea. Kuna wachezaji waliosimama wameshikana mabega ,na wako tayari kuingia kiwanjani kubambana.

Hawa ni wachezaji ya wakina mama ama akina dawa wachezaji hawa wamezaa sare ama manguo ya kuchezea mpira, wako tayari kuingia kwa uwanja kupambana na wenzao.

Wachezaji wako kiwanjani wakicheza mpira. Tunaona wachezaji hawa ni timu mbili ambao wamevalia sare tofauti kwa kila timu. Tunaona watu ambao wamekaa kando ili wakuje washangilie hilo timu.

Hapa kuna watu ambao wamekaa chini, watu hawa wamekaa chini ili waweze kuweka saini ama kuandika kitu kwa karatsi hayo, kuna watu wengine wamekaa kando yao wakingojea ili waweze kusaidiwa pia nao.